Hospitalini kuna mgonjwa na muuguzi. Muuguzi amevalia mask kwa macho na kuna sanitaiza hapo mbele tena. huku akiashiria kwamba anafanya matibabu kwa mgonjwa.